Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani, wanatabasamu na kufurahia ile mchezo unayoendelea.

Ndani ya uwanja au jengo hili kuna wachezaji ambao wanacheza pamoja, wamevaa jezi lenye rangi tofauti mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, mfanyikazi ambayo yuko hapa ndani amevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Ameketi na kumtazama yule ambayo anampiga picha.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wake wamevalia nguo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Wamesimama huku wakizungumza, wengine pia wanaonekana kuketi kwa kiti.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji ambao wanaonekana wakicheza mchezo wa kandanda. Wamevaa jezi tofauti na kuna timu ya aina mbili. Watu pia wameketi huko nyuma ambao ni mashabiki.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambako wako. Wamevaa nguo la kazi na wanaonekana kumhudumia mtu yule.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Mwanamke ambaye nimfanyikazi wa hapa, amevalia nguo nyeusi, nyeupe, nyekundu, na kijani kibichi. Anaonekana kumhudumia mwananchi yule mwingine.

Afisa mmoja pamoja na watu wengine, wanawake kwa wanaume, wako ndani ya ofisi la Huduma Kenya. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo nyeusi na kijani kibichi, viatu vyao ni vya aina tofauti, nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo huo.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu , nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wakimsikiliza yule ambaye amesimama.

Watu wamo ndani ya huduma Kenya. Wote wamesimama na wanamukisiliza wakimutazama yule ambaye anazungumza. Wamevalia nguo yenye rangi nyeupe, nyeusi na hata nyekundu.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya hahali ambapo wako, wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Wanahudumia wale ambao wamekaa huku wengine wakiwa wamepanga foleni.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo nyeusi na kijani kibichi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki wengi waliokaa na kusimama. Wote wamekuja kutazama mchezo huu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Kuna dada moja ambaye ni mfanyikazi, amevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo nyeusi, nyeupe na kijani kibichi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo huu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wote wameketi, ni wanawake kwa wanaume.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaokuwa unaendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe, na kijani kibichi. Wamesimama nje na wanamtazama yule ambaye anawapiga picha.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama. Mwanadada mmoja amebeba mtoto na anatabasamu huku akiongea na Kithure Kindiki.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika. Wamevaa jezi lenye rangi nyeusi na hata nyekundu. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wanaonekana wakihudumia wakenya.

Hii ni ofisi la huduma Kenya, mbele ya jengo hili kuna wafanyikazi ambao wamesimama, wamevalia nguo yenye rangi nyeupe, nyeusi na ata nyekundu.

Hili ni ofisi ya Huduma Kenya, ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama, ni wanadada na wamebeba karatasi mkononi. Wanaonekana kuhudumiwa na mfanyakazi wa hapa.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wakihudumia wale ambao wamesimama.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Wafanyikazi wameva nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao akihudumia mwanamke yule.

Ndani ya uwanja huu kuna wachezaji waliokusanyika pamoja. Wamevaa jezi yenye rangi ya samawati. Mashabiki wamekaa nyuma na wanawatazama.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyeupe, nyeusi na kijani kibichi. Watu wengine wamesimama na kupanga foleni.

Watu wengi wanawake kwa wanaume, watoto. Wamepanga foleni katika uwanja wa huduma Kenya. Wanaweza kuwa wamekuja kusaidiwa ili waweze....

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika kwa pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi nyeusi na kijani kibichi. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Watu wamo ndani ya Huduma Kenya. Wote wamesimama na wanamsikiliza na kutazama yule ambaye anazungumza, Rigathi Gachagua, amevalia nguo la wafanyakazi wa hapa.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya, wamevalia nguo lenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Wako uwanjani na wanaonekana wakitabasamu wote.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wawili wamekaa kwa kiti, wamevalia nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu nyeupe na kijani kibichi.

Hawa wanaeza kuwa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyeupe na nyekundu na wanatabasamu.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wapo. Wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na wanahudumia watu ambao wamepanga foleni.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo lenye rangi nyekundu na nyeusi. Wanahudumia wakenya ambao wamepanga foleni.

Hii ni ofisi ya huduma kenya. Ndani ya jumba hili kuna watu ambao wamesimama. Mwanadada mmoja ambaye amebeba mtoto anatabasamu na kuangalia picha.

Watu hawa wakiwa wanawake na wanaume, ni mashabiki kutoka Kenya, kwa kuwa wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, kijani kibichi, ambacho ni cha bendera la Kenya. Wamesimama huku wakionekana wana tabasamu wakishangilia kwa furaha mno.

Katika uwanja huu ulio na nyasi lenye rangi kijani kibichi, kuna wachezaji ambao wanaonekana kusanyika kwa pamoja, wanaeza kuwa wanaomba au wako uwanjani kucheza mchezo wa kandanda.

Ndani ya jumba hili, kuna watu ambao wameketi, wengine wamesimama na wanaonekana kuhudumiwa. Viti ni vya nyeusi. Hapa ndani ni kusafi na watu ni wengi.

Wachezaji wako ndani ya uwanja huu. Nyasi ambao wamesimamia ni la rangi kijani kibichi. Wamevalia viatu zenye hazifanani. Nyuma yao kuna mashabiki.

Ofisi hii ni la huduma Kenya. kuna wanawake kwa wanaume ambao wanafanya kazi humu ndani. Watu wawili wanaonekana kusimama huku wengine wameketi. Kuna pia afisa ambaye amesimama na anatazama kila mtu humo ndani.

Ndani ya uwanja huu kuna mchezaji anayeruka, amevaa nguo nyeusi na nyekundu. Nyuma yake kuna mashabiki wamekaa na wanamtazama.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wakiwa wamesimama na pia kuna wakenya wengine ambao wamekuja kutafuta usaidizi humu ndani.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika pamoja na wanaonekana wakicheza. Wamevaa jezi lenye rangi nyeupe na samawati. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanaonekana wakitabasamu wakitazama.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi ambao wanafanya hapa ndani huwa wanavaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Ni safi na hawako kwa sasa.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wote wameketi na kutazama juu.

Hawa ni mashabiki. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi samawati na nyeupe. Wanatabasamu huku wakiangalia mchezo.

Katika uwanja huu kunayo timu ya aina mbili wanaocheza mchezo wa kandanda. Kuna mashabiki nyuma yao ambao wamevalia nguo nyeupe, nyekundu, nyeusi na ata kijani kibichi. Wote wanafurahia na wanatabasamu.

Katika uwanja huu kuna wachezaji waliovaa nguo nyeupe. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Pia tunayo mshabiki mwanamke ambaye amevalia nguo samawati na nyeusi.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia, wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Wachezaji hawa wakiwa wamevalia nguo samawati na nyeupe, ni wa Bandari. Hii ni timu ambayo inapatikana nchini humu Kenya. Wako uwanjani na wanaonekana wakitabasamu huku wakiwa wamesimama.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovaa nguo nyeusi na kijani kibichi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kuona mchezo huu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi, wawili ni wanaume na wawili ni wanawake.

Wakimbiaji hawa ni wanaume na wako katika uwanja wakikimbia. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamesimama wengine wakikaa na wote wanatabasamu wakitazama mchezo huu wa ukimbizi. Hapa katika uwanja kunayo watu wengine pia ambao wamesimamia mchezo huu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi samawati na nyeupe. Wamesimama, wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Watu wameketi huku mbele na wengine wamesimama.

Hawa ni mashabiki wa Kenya, mmoja amevalia nguo nyeupe ambalo limeandikwa na likachorwa bendera la Kenya. Wengine wamevalia nguo lenye rangi nyekundu na wote wanaonekana wakitazama wakipiga picha.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika pamoja, wamevaa jezi lenye rangi nyeupe na nyekundu, nyuma yao kuna magari yaliyosimamishwa.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Wafanyakazi wamevaa nguo yenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia mwanaume yule aliyesimama.

Watu ambao ni wanawake kwa wanaume, wamesimama wakiwa wamevalia nguo nyeupe, nyeusi na wengine kijani kibichi wakitabasamu. Wanaeza kuwa ni mashabiki kutoka Kenya, kwa kuwa kuna wale ambao wamebeba bendera hiyo na pia kuna mzungu, ambaye amevalia nguo nyeusi anatabasamu pia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wamesimama wote na wanaonekana kumsikiliza mmoja wao.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia mwanadada yule.

Hili ni ofisi la huduma Kenya. Linapatikana nchini humu. Limepakwa rangi la nyeupe, nyekundu na hata kijani kibichi. Mbele yake kuna watu ambao wametoka ofisini humo. Kuna polisi ambaye amevalia nguo la kijani. Kuna gari ya mapolisi pia limesimamishwa.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi samawati. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama.

Wachezaji kutoka timu mbili tofauti wako uwanjani. Wanacheza mchezo wa kandanda. Nyuma yao, kuna mashabiki wanaoshangilia. Mmoja wao aliyevaa nguo la rangi nyekundu ako na mpira mguuni huku wengine wakimfuatilia.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wakisimama.

Katika ofisi hii la Huduma Kenya kuna watu wawili, mwanamke na mwanamume. Wote wameketi chini na wanaonekana wakiwasiliana. Dada huyu anaeza kuwa mhudumiaji kisha kaka huyu awe yule amekuja kusaidiwa.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wamekusanyika nyuma ya moto. Wanatabasamu na kusherehekea. Wamevalia nguo kijani kibichi na nyeupe. Wanaeza kuwa wametoka uwanjani.

Mashabiki wanaume kwa wanawake waliovalia nguo za rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na hata samawati, wanaonekana wakiwa wamebeba mikono juu, huku nyuso zao zikionyesha tabasamu mno. Kuna wengine pia wamevalia kofia kichwani.

Ndani ya jumba hii ya Huduma Kenya, watu wawili wanaonekana kusimama na kumtazama yule ambaye anazungumza. Ni mfanyikazi na amevaa nguo nyeupe, nyekundu, nyeusi.

Watu hawa wamesimama katika ofisi la huduma Kenya. Kuna wale ambao wamevalia nguo nyeusi, nyeupe na hata nyekundu. Askari mmoja anawatazama hawa wote. Kuna pia wale ambao wameketi chini na wanawasiliana.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wamekusanyika katika uwanja huu ambao una mimea na mti ulio na rangi kijani kibichi. Kuna wale ambao wameketi na kuna wale ambao wamesimama. Wamebeba kalamu na wengine pia wanaonekana wakiandika.

Watu hawa ni mashabiki walio katika uwanja, wote wakiwa wamevalia nguo nyekundu, nyeupe, samawati, nyeusi. Wanatabasamu huku wakishangilia wale ambao wanacheza katika uwanja huo.

Hili ni ofisi la huduma Kenya. Mahali hapa ndipo wakenya wote ambao wanahitaji usaidizi na kitu yoyote ambayo inaandamana na serikali wanakuja, ili waweze kusaidiwa. Kuna watu ambao wameketi nyuma na kunao wale wanawasiliana na wahuduma katika ofisini hii.

Haw ni mashabiki wa Gormahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya ambayo inapatikana Nairobi. Kuna wanadada wamesimama wanaonekana kupanga foleni, wengine wameketi. Wanaume pia wako kati yao.

Watu hawa, wanawake kwa wanaume wako barabarani wanakimbia huku mwingine akiwa ameshikilia picha lililo andikwa Raila, Kalonzo. Wote wanatabasamu na wanaonekana wanaandamana. Kando lao kuna jengo na pia mahali ambapo viatu vinauzwa.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wanaonekana kuhudumia wakenya.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Hapa ndani tunayo wanaume kwa wanawake. Wale ambao wamesimama wengine wamevalia nguo samawati, nyeupe na hata nyeusi. Kuna yule ambaye ameketi chini na mwanadada. Mmoja wao anazungumza wengine wakiwa wanamsikiliza kwa utaratibu.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo huu.

Watu wamo ndani ya ofisi la Huduma Kenya, wote wamesimama lakini kuna wale ambao wameketi, wanamtazama yule ambaye anazungumza huku wakimsikiliza kwa makini.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Watu wengi wanawake kwa wanaume wameketi na wanasubiri kuhudumiwa. Kuna afisa mmoja ambaye amebeba bunduki, anaonekana akitembea. Kuna wale wahudumiaji ambao wameketi na wanahudumia watu wengine.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja anaonekana kuhudumia wakenya wengine.

Hawa wanaweza kuwa ni mashabiki wa mpira kutoka nchini Kenya, ambao wamehudhuria mchezo huu. Kuna wenye wamesimama na wengine wameketi. Wote wanaonekana wakitabasamu.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wakimtazama yule jamaa ambaye anazungumza.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi, wameketi huku wengine wanaonekana wakihudumia wanakenya.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa Gor Mahia ambayo inapatikana nchini Kenya, katika kaunti ya Kisumu. Wamevalia nguo ya timu hiyo. Ni ya rangi nyeupe na kijani kibichi. Kuna wale pia ambao wamebeba vituo vya kuchezea muziki.

Ndani ya uwanja huu kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Humu nani tunao pia wafanyikazi wa huduma kenya na wanahudumia wale watu ambao wamekuja kutafuta usaidizi.

Watu wengi, wanawake kwa wanaume wamekusanyika katika uwanja, wakiwa wameinua mikono juu, wanatabasamu. Wamevalia nguo nyeusi, nyekundu, nyeupe na hata kijani kibichi.

Ndani ya uwanja huu, kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Humo ndani tunao pia wafanyikazi wa Huduma Kenya na wanaonekana kuhudumia wakenya wengine.

Wanawake hawa wamevalia nguo nyeupe na la kijani kibichi ambazo huvaliwa na mashabiki haswa wakati ambao wanahudhuria mchezo wa Gor Mahia. Wanaeza kuwa wameenda kuiona au wameshatoka na umeisha sasa.

Watu ambao wamekusanyika hapa ni wanawake na wanaume. Kuna wale ambao wameketi na wale ambao wamesimama. Hili ni huduma Kenya na wale ambao wamevalia nguo nyekundu, nyeupe na nyeusi ndio wafanyikazi wa hapo na wanahudumia wananchi wengine.

Ndani ya uwanja huu, kuna watu ambao wamesimama na wengine wameketi. Humu ndani pia kuna wafanyikazi wa huduma kenya na wanahudumia wananchi.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.